Nguzo ya umeme iliyona nyaya nyingi zilizopitishwa ovyo. Nguzo hiyo imetengenezwa kwa saruji na ina rangi ya kijivu. Juu ya nguzo kuna kifaa cheusi chenye umbo la mstatili. Chini ya kifaa hicho, kuna rundo kubwa la nyaya nyeusi zilizoviringwa na zingine zikining'inia chini, baadhi zikiwa zimefungwa kwa kipande cha rangi ya njano. Kwenye upande wa kushoto, kuna barabara ya miguu iliyo na mtu anayetembea.

Shughuli ya ukarabati wa miundombinu inaendelea. Kuna mashine kubwa ya kuchimba ni rangi ya manjano na maandishi ya JCB ambayo inachimba ardhi. Karibu na mashine hiyo, kuna mfereji mkubwa uliochimbwa, ambapo watu wawili waliovaa mavazi ya kazi ya rangi ya waridi na njano wapo ndani ya mfereji wakifanya kazi. Mtu mwingine amesimama karibu na mfereji huku akifuatilia shughuli hiyo. Katika usuli, kuna majengo ya makazi na magari yaliyopaki.

Wanyama pori wawili wa aina ya pofu wako katika eneo la porini lenye nyasi ndefu na vichaka vya kijani ,mnyama mmoja yuko mbele amesimama na kutizama mbele moja kwa moja huku mwingine ako upande wa kulia akitizama pembeni, wanyama hao wanaonekana kuwa na manyoya mengi shingoni na miili yao imefunikwa na rangi ya kahawia yenye mchanganyiko wa kijivu.

Pundamilia watano wako kwenye nyasi kavu katika mazingira ya porini. Katika usuli wa picha kuna majengo marefu ya kisasa yanayoonekana kwa umbali yakionyesha mandhari ya jiji. Anga ni bluu lenye mawingu mepesi na mwanga wa asili unaoangazia vizuri pundamilia na mazingira yao.

Barabara yenye msongamano mkubwa mjini ambapo kuna magari ya abiria aina ya matatu pamoja na pikipiki. Matatu nyekundu iliyoandikwa Prudence ime egeshwa barabarani huku watu wengi wakiwa wamesimama pembejeni mwa barabara hiyo. Kuna jengo la biashara upande wa kulia lenye mabango mengi ya matangazo likiwa na maduka mbalimbali. Watu wanaonekana kuwa katika harakati tofauti, wengine wakizungmza kwa simu wengine wakielekea kwenye magari na maduka.

Barabara yenye shughuli nyingi mjini ambapo magari ya abiria aina ya matatu na basi dogo yameegeshwa pembeni. Baadhi ya watu wanaonekana kusimama karibu na magari hayo huku majengo ya ofisi na makazi yakiwa nyuma yakizungukwa na miti.

Barabara nyembamba ya vumbi inayopita kati ya majengo mawili. Kushoto kuna mabati yaliyosimamishwa kama uzio. Katikati ya barabara kuna troli tupu, na watu kadhaa wanaonekana wakitembea, mmoja akiwa na helmeti, mwingine akiwa amevaa fulana nyekundu, na wawili wengine wakiwa upande wa chini. Pia kuna mabomba makubwa yaliyolazwa chini kando ya barabara.